Kilimo cha mifugo hasa ng'ombe imechangia sana katika kutoka kwa maziwa. Maziwa ni mojwapo ya vinywaji ambayo zimeidhinishwa na organization za health kama kinywaji nzuri kwenye afya yetu. Kwa hivyo hiyo ni aina ya kilimo ambayo haitawahi kuangusha.

Baadhi ya research zinazofanywa kwenye maabara zetu huenda zikawa na changamoto ama madhara kwenye mwili yetu sisi tukiyaguza hayo vitu direct , ndio maana utaona wakati mingi wanaofanya research wanatumia gloves pamoja na masks , na wamejivaa vizuri kukinga mwili yao.

Kuangalia vizuri nikaona ndizi. Nikaona pale juu angani kumetulia. Hakuna ishara yoyote ya mvua. Wingu lilikuwa ile wingu nyeupe, hapo ndio nilijua niko karibu kufika home .

Kilimo biashara. Kuna wakulima wamegundua kamba kilimo ya ndizi inachangia pakubwa katika biashara haswa la Uganda pale amabpo unapata ndizi inatumika kama staple food .